Noti za shilingi elfu moja ya Kenya. Noti hizo zimepangwa kwenye meza zikionyesha thamani ya noti hio. Pia ina picha ya aliyekuwa Rais wa kwanza wa jamhuri ya Kenya na neno Benki ya Kenya inaonekana juu ya noti.

Chumba cha maonyesho cha magari, inaonyesha magari kadhaa yaliyopangwa ndani ya chumba hicho pamoja na watu wanaotembea na wengine wanaonekana kuwa wateja ama wafanyakazi. Kuna madawati na viti vinavyoashiria maeneo ya huduma ama mazungumzo.

Duka la maziwa, liitwalo Yustina Milk. Mbele ya duka kuna uchoraji wa ng'ombe mwenye madoa meusi na meupe na pia kuna maandishi yanayosema tunauza maziwa fresh ambayo yanamaanisha tunauza maziwa safi. Ndani ya duka kuna watu wawili na vitu mbalimbali kama vile ndoo na vyombo vya kupika.

Mkono ukiwa umeshika simu janja inayo onyesha programu ya M-pesa kwenye screen ya programu kuna chaguo mbali mbali kama vile onyesha salio, tuma pesa, toa pesa, nunua salio na chaguzi zingine za huduma za M-pesa pia kuna kifute chekundu cha toka.

Duka la maziwa liitwalo Mount Kenya Milk Depot. Jengo lina rangi ya bluu na lina bango kubwa juu lenye nembo na jina la Mount Kenya Milk Depot. Maduka yake yana milango miwili mikubwa ya bluu yenye michoro ya chupa za maziwa na nembo ya Mount Kenya Milk. Ndani ya duka kuna bidhaa za maziwa zilizopangwa kwenye rafu.

Soko la wazi lenye viatu vingi vilivyopangwa kwa ajili ya kuuzwa. Kuna aina mbali mbali za viatu, ikiwemo vya kiume na vya kike na vinavyoonekana kuwa vya matumizi tofauti kama vile viatu vya kawaida na viatu vya michezo.

Soko lenye shughuli nyingi labda soko la wazi la nguo, kuna watu kadhaa wakiangalia na kupanga rundo la manguo zilizotumika za bei nafuu zilizowekwa kwenye meza na vigari. Kwa nyuma kuna maduka mengine yenye manguo zilizoning'inia kuuzwa. Mazingira yanaonekana kuwa ya soko la kawaida la Afrika mashariki.

Mtu akipanga viatu vya wazi vilivyotengenezwa kwa mikono na kupambwa kwa shanga kwenye duka labda soko la maasai .Viatu hivo vimepambwa kwa shanga na rangi mbalimbali kama vile nyeusi na hudhurungi.

Gurudumu la gari lililokuwa limeegeshwa likiwa na rimu ya rangi ya fedha na tairi nyeusi. Sehemu ya mbele ya gari nyeusi inaonekana na gari limeegeshwa kwenye sehemu iliyo na lami na nyasi ya kijani kibichi inaonekana pembeni.

Mikono miwili ikifanya makabidhiano ya funguo za gari. Mkono mmoja unatoa funguo na mkono mwingine unazipokea. Juu ya meza kuna karatsi za mkataba, kalamu na mfano mdogo wa gari. Hii inaweza kuashiria makabidhiano ya gari labda baada ya kununua ama kukodisha.

Jengo lenye maduka mawili, upande wa kushoto kuna duka lililoandikwa Amani Gen Shop na mlango wa rangi ya dhahabu, upande wa kulia kuna Mang'u tomato Dairy Milk Bar , yenye milango na madirisha ya rangi ya bluu na mtu mmoja amesimama mlangoni mwa duka la maziwa.

Noti ya shilingi elfu moja ya Kenya. Pande wa mbele kuna picha ya aliyekuwa Rais wa kwanza wa Kenya Mzee Jomo Kenyatta na nyuma ya noti kuna picha inayoonyesha wanyama wa porini ikiwemo tembo na nyati.

Gari jeupe ambalo linaonekana kuwa gari la abiria la kukodisha likiwa limeegeshwa usiku mbele ya jengo refu lenye taa zinazowaka. Mlango wa abiria wa gari hilo linaonekana likiwa limefunguliwa. Nambari ya usajili ya gari hilo ni KDR 963V na taa za nyuma za gari hiyo zinaonekana zikiwa zinawaka.

Tangazo la bima la teksi za PSV kutoka Imana insurance, inatangaza bima ya mwezi mmoja TPO kwa shilingi elfu tatu mia tano, pia inataja uwezekano wa kuongeza bima hiyo kuwa wa mwaka mzima ndani ya siku thelathini kwa shilingi elfu tano, picha ina magari matatu ikiwemo gari jeupe lenye ishara taxi , chini kuna anwani za tovuti na namba za simu za mawasiliano.

Mkokoteni wa kuuza bidhaa wenye nembo ya Farmer's Choice , umesimama barabarani chini ya mwavuli mkubwa wa buluu. Nyuma yake kuna vibanda vya soko vinavyouza nguo na bidhaa nyinginezo na pia kuna magari yaliyopaki kando ya barabara.

Mayai mengi yaliyopangwa vizuri kwenye trei yakiwa yamepangwa kwenye rafu za kijani kibichi. Kuna idadi kubwa ya trei za mayai zilizorundikwa juu ya kila moja, zikionyesha aina mbalimbali na rangi za mayai na trei, trei hizo ni za rangi ya bluu, nyeupe, nyekundu, na kijani.

Watu wengi wakiwa kwenye eneo la wazi inaonekana kama ni soko ambapo watu wanauza na kununua bidhaa mbalimbali zikiwemo machungwa, viazi na ndizi. Watu wengine wanaonekana wakiwa kwenye shughuli zao za kila siku na anga ni la blue .

Duka la wakala la M-Pesa, mlango wa duka una rangi ya kijani kibichi na umefunguliwa. Pia ina nembo ya M-Pesa iliyoandikwa wima, ndani ya duka kuna jokofu yenye vinywaji na vitu vingine pamoja na masanduku ya mbao na ndoo ya manjano zinaonekana nje.

Nje ya Sunny forex bureau ambayo inaonekana kuwa katika eneo la soko ama kituo cha ununuzi. Kwenye dirisha la biashara hiyo, kuna alama za huduma za kutuma na kupokea pesa kama vile M-Pesa, MoneyGram, na Western Union . Pia kuna maandishi mengine kama Amal Top ran na Union .

Duka liitwalo Atah shop lenye mlango wa bluu wazi. Kuna ngazi zinazoelekea dukani na meza ndogo nje duka. Ndani ya duka kuna masanduku mekundu ya vinywaji na maneno kama Mbeko na Mpesa yanaonekana. Pia kuna namba iliyoandikwa kwenye mlango wa kijani pembeni.

Sehemu ya maonyesho ya gari, ambayo kuna magari mengi yaliyopangwa kwa safu na sehemu nyuma ya magari ndio yanayoonekana na magari hayo yana rangi tofauti ikiwemo nyeupe, nyeusi na nyekundu. Kwa mbali kuna miti na mimea ikionekana.

Soko la matunda likionyesha migomba mingi ya ndizi zilizokomaa za njano, na mbichi za kijani zikining'inia .Chini yake kuna rundo la nyanya, pilipili hoho, ndimu na mboga nyinginezo.

Duka la maziwa liitwalo Destiny Dairies lenye mashine ya kuuza maziwa kiotomatiki. Watu kadhaa wamesimama mbele ya duka hilo na kuna mitungi ya maziwa iliyopangwa nje. Duka hili linaonekana kuwa mahali ambapo maziwa safi yanauzwa kwa kutumia teknolojia ya kisasa ya ATM ya maziwa ambayo inazidi kwa maarufu nchini Kenya.

Soko la mazao la vitunguu, ambapo vitunguu vingi vimepakiwa kwenye magunia mekundu na vinashushwa kutoka kwenye lori. Kuna wafanyabiashara sokoni wanaoshughulikia vitu hivyo. Mmoja wao amevaa kofia na nguo za kitamaduni. Vitunguu vimepangwa kwenye marundo makubwa chini na vingine bado viko ndani ya lori.

Wanaume wawili wameketi nje ya duka lenye matangazo ya Airtel Money na M-Pesa. Mmoja amevaa shati la rangi ya samawati na jeans , na mwingine amevaa shati la rangi ya machungwa na suruali ya rangi ya kijivu. Wote wawili wamevaa viatu vya wazi, barabara iliyo mbele yao ina vigae vya kijivu.

Soko lenye shughuli nyingi ambapo kuna mtu ameketi akifanya kazi, amezungukwa na bidhaa mbali mbali za ufundi na shanga zilizopambwa, zikiwemo mikufu, bangili na vitambaa vyenye michoro ya rangi. Bidhaa nyingi zimeonyeshwa kama zimetundikwa na kuwekwa kwenye meza, zikionyesha utamaduni tajiri wa ufundi wa eneo hilo.

Noti za shilingi elfu moja za Kenya. Noti hizo zimewekwa juu ya meza yenye rangi ya kahawia. Noti hizo zinaonekana zimetumika kwa sana na ina nembo ya Kenya na pia jumba la KICC na aliyekuwa rais wa kwanza wa Kenya Mzee Jomo Kenyatta.

Soko lenye shughuli nyingi limejaa matunda mengi na mboga mbalimbali. kuna ndizi zilizoning'inia juu na chini kuna mirundo ya maembe, machungwa ,ndizi nyingine na matunda mengine. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea na kununua bidhaa sokoni. Mazingira yanaonekana kuwa ya kupendeza na yenye rangi nyingi.

Chumba cha maonyesho cha magari. Inaonyesha magari kadhaa yaliyopangwa ndani ya jengo lenye madirisha makubwa na kuonyesha mazingira ya biashara ya kuuza magari. Magari hayo yana rangi tofauti ikiwemo nyeusi, nyeupe na buluu.

Soko lenye shughuli nyingi ambalo linaonekana kuwa soko la wakulima. Kuna watu wengi wakiwa wamekusanyika sokoni wengine wakiuza na wengine wakinunua bidhaa mbalimbali. Mazingira yanaonyesha shughuli za kibiashara zikiendelea na bidhaa zimepangwa chini, pia kuna miundo mikubwa yenye paa inayotoa kivuli kwa baadhi ya maeneo ya soko.

Trela ya kubeba magari ikiwa imepakia magari kadhaa, meupe na meusi, yakionekana tayari kwa usafirishaji. Trela hiyo ina viwango viwili vya kupakia magari na inasimama chini ya anga ya buluu yenye mawingu machache. Watu wachache wanaonekana karibu na trela hiyo.

Duka la wakala la M-Pesa. Duka hilo lina milango ya chuma ya kijani kibichi na neno M-Pesa imeandikwa wima. Duka hilo linauza vitu tofauti tofauti na kuna namba juu ya duka hilo. Sakafu ina vigae na jua inaonekana kuwaka. Mandhari inaonekana kuwa ya nje.

Eneo la kuuzia magari. Ambapo tunaona magari mengi ya kifahari yakiwa yamepangwa kwa safu, yakiwemo meupe, meusi na ya kijivu. Pia upande wa nyuma kuna majengo na mimea ambayo inaonekana. Na sakafu inaonekana kuwa na vigae.

Stakabadhi ya kukiri usajili wa kielektroniki, inadhibitisha kuwa ombi la usajili wa kodi limepokewa kupitia tovuti ya KRA. Inajumuisha maelezo ya mlipa kodi ikiwemo jina, aina ya mlipa kodi, barua pepe, namba ya simu na namba ya pin . Pia ina maelezo ya mwombaji, maelezo ya anwani, barabara, kaunti, eneo la kodi na msimbo wa posta na aina ya kodi iliyoombewa kusajiliwa.

Eneo kubwa la maegesho lililojaa magari mengi labda mapya ama yaliyotumika katika uwanja wa magari ama eneo la kuhifadhi na kwa mbali tunaona majengo mawili yenye rangi nyekundu na bluu pia nyaya za umeme zinaonekana na mimea.

Gari ndogo jeupe lenye nambari ya usajili KCM709K likiwa limeegeshwa kwenye barabara lenye lami na kando yake kuna miti na mimea inaonekana.

Soko la wazi, lenye bidhaa mbalimbali za shambani, Ndizi zinaonekana zikining'inia juu na chini kuna nyanya, karoti, mahindi mabichi, mboga za majani, na viazi. Kuna mtu amesimama upande wa kulia na mazingira yanaonekana kuwa ya soko la kawaida.

Eneo la kuuzia magari, kuna magari iliyoegeshwa mbele na pia magari yaliyopangwa kwenye jengo la ghorofa na watu wamesimama karibu na magari hayo. Juu ya jengo hilo kuna bango kubwa la matangazo la Jack Daniels Whiskey lenye maandishi Jack Lives here .

Duka ndogo labda wakala wa M-Pesa, lenye mlango wa kijani lililoandikwa M-Pesa. Kuna vitu ndani ya duka na eneo la barabara likiwa mbele yake. Inaonekana kama sehemu ya biashara.

Soko lenye shughuli nyingi, watu wengi wanaonekana wakiuza na kununua bidhaa mbalimbali, hasa matunda na mboga mboga. Wafanyabiashara wamepanga bidhaa zao chini na kwenye meza, na wateja wanazunguka sokoni. Kuna mifuko mikubwa iliyojaa bidhaa na watu wameinama wakichagua vitu. Hali inaonekana kuwa na pilka pilka za soko la wazi.

Gari la rangi ya kijivu, lililopakiwa kwenye eneo lenye changarawe, karibu na nyasi na jengo lenye gate ya bulu. Nyuma ya gari kuna gate lingine la rangi nyeusi na pinki. Pia kuna miti na mimea.

Duka la viatu ambapo viatu mbalimbali ikiwemo buti za njano na viatu vya kawaida vimepangwa kwenye meza kwa ajili ya kuuzwa, kuna mwanga mkali kutoka juu na watu wanaonekana nyuma wakiwa wamevalia nguo za kawaida .

Tangazo la bima ya afya kutoka Imana insurance agencies Kenya Limited inaonyesha familia yenye furaha, mama, baba na binti yao mdogo wakionekana salama na wenye furaha huku mama ameshikilia kitu kama paa juu ya vichwa vyao kuashiria ulinzi. Maandishi kwenye picha yanasema bima ya afya tunakuongoza hatua kwa hatua, hati ya bima, jina la kampuni, namba ya simu, tovuti na anwani.

Duka la saluni ya urembo na vipodozi, kuna kibanda cha kijani kibichi chenye bidhaa za vipodozi ndani yake. Pia kuna ishara ya Airtel top up here na viti viwili vya mbao nje ya duka. Sakafu ni ya vigae vya rangi tofauti.

Duka linalouza viatu hasa viatu vya ngozi vilivyopambwa kwa shanga. Viatu hivyo vimepangwa kwa safu vingine vikiwa vimening'inia na vingine vikiwa vimewekwa kwenye meza. Kuna watu wengine nyuma ya banda hilo na mazingira yanaonekana kuwa ya sokoni.

Kiolesura cha programu ya M-Pesa. Juu kuna salio na chaguo za kulipa na kununua muda wa maongezi. Chini kuna mapendekezo ya nunua data na kodri . Pia kuna sehemu inayoonyesha taarifa za miamala ya M-Pesa ikiwemo miamala ya Beth Obura na Brian Okut.

Soko lenye shughuli nyingi ambapo watu wananunua na kuuza bidhaa mbalimbali, kuna matunda na mboga nyingi zilizopangwa chini kama vile maembe, tikiti maji na matunda mengine. Wafanyibiashara wamekaa na wengine wamesimama katibu na bidhaa zao, watu wengine wanaonekana wakishiriki katika biashara na mazingira yanaonyesha soko la wazi.

Soko la wazi la mboga na matunda .Kuna mananasi yaliyotundikwa, mahindi yaliyopangwa na mboga nyinginezo kama vile matikitimaji na maboga. Pia kuna makreti mekundu na gunia la kijani chini.

Watu wakiperua na kuchagua nguo nyingi zilizorundikana kama vile kwenye soko la nguo la mitumba . Watu kadhaa wanaonekana wakichunguza na kuchagua nguo kutoka kwenye marundo makubwa. Jambo linaloashiria shughuli ya ununuzi na uuzaji wa nguo zilizotumika.

Soko lenye shughuli nyingi labda soko la mboga ambapo kuna rundo kubwa la kabichi zilizowekwa chini na watu wakitembea na kufanya biashara. Mazingira yanaonekana kuwa ya wazi na kuna watu kadhaa wanaoonekana wakiuza na kununua bidhaa.

Safu ya magari ya kifahari yanyoonekana yakiwa yameegeshwa kando kando. Magari haya yana rangi tofauti tofauti zikiwemo buluu, nyekundu na nyeusi na zote zinafanana kwa muundo wa mbele wenye taa kali na grili kubwa.

Simu ya mkononi iliona orodha ya huduma za kifedha za simu zinazofanana na mpesa. Chaguzi zinazoonekana ni pamoja na kutuma pesa, kutoa pesa, kununua muda wa maongezi, mshwari, lipa na mpesa na akaunti yangu.

Gari ndogo ya abiria yenye rangi ya fedha iliyoegeshwa kwenye eneo lenye nyasi. Gari hilo lina maandishi na nembo za progressive credit na namba ya usajili KDA 650E. Pia kuna maelezo ya sms loan to mbili tatu sufuri nane tatu kwenye ubavu wa gari. Nyuma ya gari kuna sehemu ya gari lingine linaloonekana kuwa la kubeba mizigo. Mbele ya gari kuna kichaka kidogo cha nyasi.

Eneo la maonyesho ya magari liitwalo carlockers na pia ina namba ya simu kwa mawasiliano. Kuna safu ya magari yaliyopangwa nje ya jengo yakionyesha aina mbalimbali za magari yanayouzwa ikiwemo magari mekundu, meusi na meupe.

Watu wawili mmoja akiwa na maumivu na mwingine akimfariji. Juu ya picha kuna nembo ya Amaco, kichwa kikubwa kinasema bima ya ajali binafsi. Chini yake kuna ujumbe unaosema majeraha yanaweza kutokea wakati wowote lakini kupona hakupaswi kumaanisha mafadhaiko wa kifedha. Pia kuna namba ya kupiga simu na tovuti. Chini kabisa kuna namba ya mawasiliano.

Watu wawili wamesimama mbele ya duka linaloonekana kuwa la wakala labda la M-Pesa au Airtel Money. Kuna ishara za agent ,Airtel Money na top up zikionekana. Mtu mmoja amevaa nguo nyekundu na mwingine amevaa shati la rangi ya mchanga na suruali ya bluu. Sakafu mbele ya duka ina vigae vya rangi tofauti.

Soko lenye bidhaa za mboga mboga ambapo tunaona viazi zikiwa zimepangwa ndani ya ndoo nyeupe huku karoti, pilipili hoho na matango ikiwa imewekwa chini kwenye kitambaa cha pink .Eneo linaonekana kuwa la soko linalouza mboga mboga.

Sehemu ya nyuma ya gari lenye rangi ya fedha likiwa limeegeshwa kwenye sehemu yenye changarawe ,gari hili lina nambari ya usajiri KCN709X, na lina kibandiko cha kiasi cha kilomita 80 nyuma yake, linaonekana kua gari la abiria ama la kibiashara na Lina mataili makubwa meusi na magurudumu yenye rangi ya dhahabu .

Gari ya kifari ya rangi ya manjano ikiwa imepakiwa ndani ya chumba cha maonyesho cha kisasa, chumba hicho kina madirisha makubwa yanayoonyesha nje na kuna taa kubwa ya mviringo inayoning'inia kutoka dari. Gari hili linaonekana likiwa katikati ya chumba likiangazwa vizuri.

Leseni ya ushuru kutoka mamlaka ya mapato ya Kenya, inajumuisha maelezo ya walipa kodi kama nambari ya siri, jina na anwani pamoja na tarehe ya kutolewa na tarehe ya kumalizika muda wa leseni. Pia ina sehemu ya maelezo ya kiwanda.

Duka la viatu, likiwa na rafu na sakafu iliyojaa viatu mbalimbali vya aina tofauti. Kuna mtu anayetembea mbali upande wa kulia wa picha. Ukuta wa duka una rangi ya zambarawe na una maandishi Darling na Find your beautiful.

Lori kubwa la kusafirisha magari likiwa limebeba magari mengi. Lori hilo lina rangi ya chungwa na lina nembo ya HVS mbele. Magari yaliyobebwa ni ya aina na rangi mbalimbali yakiwemo meupe na kijivu. Lori hilo linaonekana likiwa barabarani na mandhari ya miti na nyasi nyuma.

Mkokoteni wa kuuza bidhaa, labda aiskrimu ama bidhaa nyingine za Farmer's Choice, umesimama chini ya mwavuli mkubwa wa buluu kando ya barabara. Nyuma yake kuna duka dogo lenye nguo zilizoning'inia na bidhaa zingine. Magari yameegeshwa karibu na barabara na barabara inaonekana kuwa ya lami.

Tangazo la bima ya nyumbani kutoka Letshego Kenya ikisisitiza bima ya nyumba na mali isiyoshindika nchini Kenya. Huduma zao ni pamoja na bima ya mali, ajali ya kibinafsi, bima ya vitu vya thamani, na upanuzi wa bima zingine. Bima hii inasimamiwa na Sanlam. Kuna mfano wa nyumba dogo iliyofunikwa na kofia nyekundu ikionyesha ulinzi na joto la nyumbani.

Duka la wakala la M-Pesa. Duka hili lina milango miwili ya kijani kibichi yenye matangazo mbalimbali yaliyobandikwa. Ndani ya duka kuna bidhaa mbalimbali kama vile jokofu. Nje ya duka kuna chupa mbili kubwa za maji ya bluu sakafuni na watu wawili wameketi kwenye benchi upande wa kulia. Barabara iliyo mbele ya duka inaonekana kuwa na uchafu kidogo.

Mkono mmoja unatoa funguo za gari na mkono mwengine unapokea. Mandhari ya nyuma inaonekana kuwa ndani ya chumba cha maonyesho ya magari ama mahali pa biashara ya magari huku gari jekundu likionekana kwa mbali. Hii inaweza kuwakilisha kukamilika kwa shughuli ya biashara kama vile kununua gari jipya ama kukodisha gari.

Magari kadhaa yakiwa yamepakiwa kwa safu ndani ya jengo linalofana kama gareji, gari la kwanza upande wa kushoto ni jeupe likifuatiwa na magari mekundu na meusi, yote yakiwa na namba za usajili zinazoonekana. Kuna pia tangazo kubwa la WD-40 likionekana upande wa kulia wa picha.

Duka la vifaa vya magari lenye rangi ya kijani kibichi na fremu za chuma za bluu kwenye dirisha na mlango. Juu ya duka kuna ishara inayosomeka Skyshen Autoparts na namba za simu. Kwenye ukuta wa duka kuna ishara kubwa inayosomeka M-Pesa available here , ikionyesha kuwa huduma za M-Pesa zinapatikana hapo. Pia kuna maneno mengine yaliyoandikwa ukutani kama vile Paint, body filler, bolts, nuts na brushes , yakionyesha bidhaa zinazouzwa hapo.

Ndani ya chumba cha maonyesho cha magari chenye magari ya kifahari yaliyopangwa kwa ajili ya kuuzwa, kuna mandirisha makubwa yanayoonyesha nje na magari hayo ni ya rangi kama vile nyeusi na bluu, inaonekana kama sehemu ya kuuza magari mapya ya kifahari.

Duka dogo inayouza bidhaa za maziwa za Royal Fresh Milk na bidhaa nyingine za Royal. Rafu zimejaa katoni za maziwa, chupa za plastiki za maziwa na bidhaa nyingine zenye nembo ya Royal. Kuna mabango ya matangazo ya Royal yenye picha za maziwa na ng'ombe. Inaonekana kama sehemu ya duka la rejareja linalouza bidhaa za maziwa.

Rundo kubwa la nguo huenda ni nguo za mitumba zikiwa zimetandazwa na kuuzwa katika soko. Kuna miti au gogo la mbao limejaa juu ya nguo hizo, nguo hizo zina rangi na michoro mbalimbali.

Programu ya simu ya M-Pesa, inayoonyesha salio ya akaunti ya M-Pesa na fuliza, kuna nguo za huduma mbalimbali kama vile tuma na omba, lipa, toa na muda wa maongezi. Sehemu ya taarifa za M-Pesa inaonyesha muamala wa hivi karibuni kutoka kwa Beth Obura, pia kuna mapendekezo ya dark mode na fuliza nunua sasa na lipa baadaye.

Gari la kifahari lenye rangi ya fedha likiwa limeegeshwa usiku katika eneo la maegesho, karibu na jengo lenye taa zinazowaka. Nambari ya gari ya usajili ni KDC 869P. Kuna magari mengine yaliyoegeshwa mbali kidogo na gari hilo.

Duka dogo linalouza bidhaa za maziwa ikiwemo mashine ya kutoa maziwa. Ndani ya duka kuna bidhaa mbalimbali za maziwa kama maziwa yaDelamere na mayai, pia kuna namba ya mawasiliano inayoonekana juu ya mlango. Duka hilo linaonekana kuwa sehemu ya biashara ya maziwa.

Soko la mboga mboga lenye aina nyingi za mboga safi kama vile; nyanya, pilipili hoho za rangi mbalimbali ikiwemo nyekundu, kijani na njano. Vitunguu na matunda ya kijani kibichi mboga hizi zimepangwa kwa uangalifu kwenye vibanda vya soko.

Eneo lenye shughuli nyingi la soko, kuna watu, viti, meza na bidhaa mbalimbali zikiuzwa, baadhi ya mabango yanaonekana ikiwemo salon na nambari mbili nane moja, Mwende salon , rangi angavu kama chungwa na waridi limejitokeza kwenye majengo na mabango.

Soko la mboga na matunda, kuna masanduku yaliyojaa nyanya, viazi, matango, pilipili hoho na ndimu, pia kuna ndoo ya manjano na vikapu vyenye mboga zingine nyuma.

Soko la matunda lenye matunda mengi yaliyopangwa vizuri. Kuna ndizi zilizoning'inia za rangi ya manjano ,matikiti maji, machungwa, parachichi, ndizi za kijani kibichi na nanasi.

Sehemu ya maegesho ama mahali pa kuuzia magari. Magari mengi yanaonekana yamepangwa kwa safu yakiwemo yenye rangi tofauti kama vile nyeupe, nyeusi na nyekundu. Mandhari inaonekana kuwa eneo la kuuzia magari ambapo nyasi inaonekana kwa mbali na gari hizo zimepangwa kwenye lami.

Duka la vipuri vya magari liitwalo Samom Auto parts na limebandikwa nembo ya Nissan. Pembeni mwa duka hilo kuna kibanda cha M-pesa chenye rangi ya kijani na jokofu nyekundu ya Coca-Cola. Baiskeli imesimama mbele ya duka na kuna mtu ameketi kwenye benchi la nje ya duka. Kuna mwanga wa jua unaonekana kwenye sakafu.

Tangazo la mayfare insurance likitangaza taarifa mpya ya blogu kuhusu mwongozo kamili wa kuchagua bima sahihi nchini Kenya. Pia inaonyesha nembo ya mayfare insurance , anwani ya tovuti na namba yao ya simu.

Soko la wazi la kuuza matunda na mboga. Kuna mananasi yaliyotundikwa, mahindi yaliyopangwa mezani na matikitimaji chini. Pia kuna mifuko na makreti mekundu ya kuhifadhi bidhaa, inaonekana kama mahali pa biashara yenye shughuli nyingi.

Mikono ya mtu ikishikilia noti za pesa ya Kenya ikiwemo noti ya shillingi hamsini, shillingi mia moja na shillingi mia mbili. Kibodi ya kompyuta inaonekana sehemu ya chini ya mkono wa mtu huyu.

Ubao wa viwango vya kubadilisha fedha za kigeni, inaorodhesha safu mbalimbali kama vile; dola ya Marekani, pauni ya Uingereza, na euro, kwa kila safu kuna viwango viwili vinavyoonyeshwa kiwango cha kununua na kiwango cha kuuza, pia kuna sehemu ndogo upande wa kulia inayoeleza maelezo ya eneo na huduma kama vile jenereta mbadala.

Tangazo la bima ya afya ya Jubilee inayotambulisha bima ya matibabu ya Cover bora. Tangazo hili linasema kuwa inatoa chanjo nafuu ya kulazwa hospitalini kuanzia shilingi mia tano kwa mwezi. Ili kujipatia bima watumiaji wanashauriwa kutuma ujumbe mfupi wa neno Cover bora kwa nambari nne sufuri sita nne tatu. Picha pia inaonyesha mwanamke akitabasamu na maneno Live Free yameandikwa kwenye tangazo.

Soko lenye shughuli nyingi ambapo kuna masanduku mengi yaliyojaa nyanya zilizoivaa mtu mmoja anaonekana akichagua na kupanga nyanya kwenye moja ya masanduku hayo . Huku watu wengine wakionekana nyuma katika mazingira ya soko.

Ukurasa wa kuingia wa kopokopo ambao ni zana rahisi kwa biashara. Ukurasa huu una sehemu za kuingiza jina la mtumiaji na mila na kisanduku cha nikumbuke. Pia kuna sehemu ya kudhibitisha mimi si roboti. Chini yake kuna kifute cha ingia na pia vyombo vya umesahau mila yako, tuma upya maelekezo ya kufungua na mtumiaji mpya jisajili hapa. Chini kabisa kuna notisi ya hakimiliki ya mwaka elfu mbili na ishirini na mbili inayosema haki zote zimehifadhiwa.

Mkono ukiwa umeshika simu yenye menu ya M-Pesa inayoonekana wazi. Menu hiyo ina chaguzi kama tuma pesa, toa pesa, nunua salio, mikopo na akiba, lipa kwa M-Pesa na mandhari ya nyuma ni ya kijani kibichi na ina nembo ya M-Pesa.

Noti ya shilingi elfu moja ya Kenya, ina thamani ya elfu moja na imeandikwa shilingi elfu moja kwa kiswahili. Ina maandishi, legal tender for one thousand shillings , na pia saini ya gavana wa benki kuu ya Kenya, Patrick Njoroge. Noti ina nambari ya siri na mwaka wa uchapishaji, mwaka wa 2019, pia ina picha zinazoonyesha wanyama pori na mandhari ya Kenya.

Magari matatu ya kifahari yaliyopakiwa nje chini ya anga safi ya bluu. Magari hayo yamepakiwa kwenye eneo la maegesho lenye lami na kuta za taa za kamba zilizoning'inia juu. Gari la mbele kabisa ni la kijivu likifuatwa na jeupe na kisha gari jingine jeusi nyuma.

Duka dogo la rejareja. Mlango wa duka una rangi ya kijani na una maandishi ya Pepsi kwa herufi kubwa nyeupe. Ndani ya duka kuna chupa za vinywaji ikiwemo Pepsi zikiwa zimepangwa kwenye kreti za plastiki za bluu. Nje ya duka kuna ngazi za saruji zinazoelekea kwenye mlango. Pia kuna ndoo ya kijani iliyowekwa karibu na mlango. Juu ya mlango kuna ishara iliyoandikwa Mvita .

Soko lenye shughuli nyingi labda soko la mboga, ambapo kuna muuzaji ameketi katikati ya aina mbalimbali za matunda na mboga. Kuna kiasi kikubwa cha vitunguu, pilipili hoho ,matango na nyanya zilizopangwa kwa ajilii ya kuuzwa pia kuna bidhaa nyingine kama viazi na vitunguu vilivyopangwa kwenye vikapu na makreti , watu wengine wanaonekana nyuma wakitembea sokoni.

Ndani ya kiwanda cha kuunganisha mabasi, ambapo mabasi kadhaa yanakusanywa. Mabasi hayo yapo katika hatua mbalimbali za ukamilishaji na baadhi yana rangi ya chungwa huku mengine yakiwa meupe. Kwenye basi moja la chungwa, kuna maandishi ya kichina yanayoonekana. Ndani ya kiwanda hicho kuna miundo ya chuma na vifaa vya uzalishaji vinavyoonekana juu na kando ya mabasi.

Mwanamke akiwa ameketi chini na anaonekana kuwa na maumivu labda kwenye goti lake. Amevalia mavazi ya michezo, shati la kijani na suruali ya kijivu. Juu ya picha kuna nembo ya shimin na kauli mbiu we do it alot better .Chini ya picha kuna maandishi yanayotangaza bima ya ajali ya binafsi na kauli mbiu usalama wako kipaumbele chetu. Pia kuna namba ya simu ya dharura na anwani ya tovuti.

Soko lenye shughuli nyingi. Kuna nguo nyingi zimerundikwa chini na zingine zimetundikwa juu, zikiuzwa. Watu wanaonekana wakitembea katikati ya nguo hizo, wakitafuta na kuuza bidhaa. Mazingira yanaonekana kuwa na shughuli nyingi na watu wengi.

Lori la kubebea magari likisafirisha magari kadhaa mapya kwenye barabara kuu. Lori hilo lina ghorofa mbili likiwa limebeba magari juu na chini. Kuna magari mengine barabarani nyuma ya lori hilo na anga lina mawingu.

Mtu amesimama karibu na duka, kwenye duka kuna mabango ya mpesa na equity agent yenye namba za wakala kama 41238 na 65829.Pia kuna maandishi mengine kama bei nafuu na fund.

Simu mahiri ikiwa imeshikiliwa na mkono na skrini yake inaonyesha programu ya M-Pesa. Kwenye skrini ya programu kuna taarifa za akaunti ya M-Pesa ikiwemo salio na chaguo mbalimbali za huduma kama kutuma pesa, kutoa pesa na kulipa bili. Mandhari ya nyuma ya picha, inaonyesha majengo na mazingira ya nje, labda kutoka kwenye dirisha.

Bima ya afya ya Jubilee, ikitangaza Cover Bora Medical Cover, kwa mahitaji ya kulazwa hospitalini, inaanza kwa bei ya chini ya elfu sita mia mbili kwa mwaka, na inajumuisha huduma kama bima ya uzazi na malipo ya mwisho ya mazishi, pia inaonyesha mwanamke akitabasamu na inatoa maelezo ya mawasiliano kwa Jubilee Health Insurance.

Magari matatu yenye rangi nyeusi, nyeupe na bluu yakiwa yameegeshwa kwenye eneo lenye nyasi labda kwa uwanja ama kando ya barabara na miti na mimea mengine inaonekana nyuma na kuna mtu amesimama katikati ya magari mawili.

Rafu zilizojaa vitambaa mbalimbali, vyenye rangi na michoro tofauti vinavyoonekana kama vitambaa vya kiafrika kama vile vitenge. Vitambaa hivyo vimepangwa vizuri kwenye rafu za mbao na kuunda onyesho la kuvutia la rangi na mifumo.

Mkono wa mtu unaonekana ukishikilia noti za pesa ya Kenya, ikiwemo noti ya shilingi elfu moja na noti ya shilingi mia tano ,maneno kama benki kuu ya Kenya yanaonekana, na picha ya aliyekua Rais wa kwanza wa Kenya pia Mzee Jomo Kenyatta inaonekana .

Piki piki imelala upande mmoja barabarani baada ya ajali, huku kofia ya dereva ikiwa karibu. Juu kuna maandishi mekundu yanayosema motorcycle insurance . Chini yake kuna taarifa kuhusu bima ya piki ipiki kwa PSV au boda na nafsi. Bei pia zimetajwa.

Tangazo hii ya Life Insurance inaahidi your future is protected . Inaorodhesha aina ya bima kama term life insurance, endowment, whole life na group life . Kulia kuna picha ya familia yenye furaha ikisisitiza ulinzi wa wapendwa. Chini kuna namba ya simu na anwani ya tovuti. Ujumbe mkuu ni, umuhimu wa bima ya maisha kwa usalama wa kifedha wa familia.

Mkusanyiko wa rundo la nguo unaonekana zikiwa zimetapakaa chini. Nguo hizo zina rangi na mitindo mbali mbali. Zikiashiria soko la nguo za mitumba. Juu kidogo miguu ya watu inaonekana ikiashiria kuna wateja au wauzaji, wanazunguka eneo hilo. Kuna hisia ya shughuli nyingi za kibiashara.

Mkono wa mtu umeshikilia simu inayofungua tovuti ya bima. Maneno kwenye picha yanasema get your insurance from the comfort of your phone . Chini yake kuna maandishi insurance rah-easy na get insurance now . Picha inaonyesha urahisi wa kupata bima kupitia simu bila kwenda ofisini. Kona ya chini kulia kuna nembo ya Kenya Orient kampuni ya bima.

Duka la rejareja lenye bidhaa zilizopangwa nje, kuna rundo la bidhaa ziliizofungashwa zikiwemo pakiti za unga na sukari, machupa za vinywaji kama Cocacola. Juu ya duka kuna bango kubwa lenye maandishi Mpesa na Nairobi. Pia kuna maandishi mengine kama phone yaliyoonekana kwenye picha.